Hili ni duka la Woolworths lenye bango kubwa lililoning'inia juu ya mlango. Ndani ya duka kuna nguo zimepangwa vizuri kwenye vibweta na rafu zikionyesha bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo za wanaume, ambapo nguo zimepangwa kwa utaratibu kwenye raki. Nguo hizi, ni pamoja na mashati, na suruali, zikiwa zimewewa ili wateja waweze kuchagua kwa urahisi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye nguo zilizopangwa kwenye rafu. Hii inaashiria huduma za kifedha kwani vitu hivi vinauzwa na huenda vinatengenezwa au kuuzwa kwa mikopi.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo likiwa na vibweta viwili vilivyovaa nguo za kisasa. Duka hili lina viatu, kofia na vifaa vingine vya mtindo vilivyopangwa vizuri.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa la nguo na viatu vya wanaume. Hii inaashiria huduma za kifedha kwani vitu hivi vinauzwa na huenda vinatengenezwa au kuuzwa kwa mkopo.

Duka la nguo lililojaa nguo za kike zilizopangwa kwenye vibweta. Nguo hizi zina rangi mbalimbali na zimeonyeshwa kwa kuvutia ili kuvutia wateja.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo lililopangwa kwa vibweta vinavyoonesha mitindo ya kisasa. Hii inaweza kuwakilisha huduma za biashara ya nguo na mitindo.

Duka la nguo lenye suti nyingi za rangi tofauti. Nguo hizi zimetundikwa kwenye reki na pia kuna wanasesere wa kuwaonyeshea. Kuna pia mifuko na vitu vingine vya kuuza ndani ya duka hilo maridadi.

Hili ni duka la nguo la Levis liliouza jeans . Kwenye dirisha la duka kuna mabango yanayotangaza jeans aina curvy jeans .

Sehemu ya ndani ya duka la mavazi likiwa na nguo zilizotundikwa kwenye reki. Kuna mimea na mapambo yaliyopangwa vizuri yakionesha muundo wa kisasa.

Sehemu ya ndani ya duka la mavazi likiwa na nguo nyingi za rangi tofauti zikiwa zimetundikwa kwenye reki. Ukuta wa duka una muundo wa dhahabu na kijivu. Unaonyesha urembo wa kisasa.

Duka la nguo liitwalo Gentleman. Duka hilo linaonyesha mavazi mbalimbali ya wanaume, yaliyopangwa ndani na pia kwenye madubwazi yenye dirisha la duka.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa la nguo na viatu vya wanaume. Hii inaashiria huduma za kifedha, kwani viatu hivi vinauzwa au huenda vinatengenezwa kuuzwa kwa mkopo.

Duka la bidhaa na mavazi na mapambo ndani ya duka kubwa. Kuna mdoli aliyevalia huku mikoba na vitu vikiwa vimewekwa mbele yake .

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja lenye nguo zilizopangwa kwenye rafu. Hii inaashiria huduma za kifedha, kwani vitu hivyo vinauzwa na huenda vinatengenezwa au kuuzwa kwa mikopo.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo la wanaume lenye rafu zilizojaa nguo na masanduku ya nguo. Inaashiria huduma za kifedha, kwani vitu hivi vinauzwa na huenda vinatengenezwa au kuuzwa kwa mikopo.

Kadi ya visa ikiwa imewekwa kwenye kifaa cha malipo cha tap to pay cha mastercard . Kuna maandishi yaliyo juu yakisema pochi la biashara na lipa na mpesa .

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, ambapo t-shirt za wanaume na nguo nyingine, zimetundikwa kwenye hanger . Juu ya nguo hizo, kuna rafu iliyojaa viatu vya aina mbalimbali, ikiashiria duka la nguo na viatu.

Sehemu ya nguo za wanaume katika duka. Kuna suti, mashati na suruali zikiwa zimewekwa vizuri kwenye register mbalimbali na pia kuna mabango ya matangazo ya bidhaa.

Sehemu ya mavazi ya watoto katika duka, mavazi mbalimbali yametundikwa kwenye stendi, huku ishara ya fitting rooms , na bei ya shilingi mia saba ikiwa wazi.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, ambapo suti na koti zimetundikwa kwa utaratibu kwenye rafu mbili. Nguo hizo, zimetundikwa, huku zikionyesha rangi mbalimbali na mitindo tofauti.

Hili ni duka la nguo la Vivo lililoko ndani ya chumba la maduka. Kuna mannequins wakiwa wamevaa nguo tofauti na tangazo la get 30% off linaonekana wazi.

Onyesho la bidhaa za kifahari ndani ya duka. Vito vya shingo, pete, viatu na kofia zimepangwa kwa kuvutia, ili wa kuwavutia wateja.

Mlango wa duka la nguo la Woolworths ambalo liko ndani ya jumba la maduka. Wateja na vibaraka wako ndani wakifanya ununuzi na kuna mannequins zilizoonyesha nguo zinazouzwa.

Hili ni gari linaloonekana ni Toyota likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari lina limu mbili tofauti, na kuna mtu ambaye anaonekana nyuma yake akiwa amelishikilia gari hilo.

Mwanaume ambaye anatazama na kugusa taa ya nyuma ya gari la kisaaa. Inaashiria huduma za kuuza na kununua magari katika chumba cha maonyesho au cha kuuza gari.

Gari jeusi la kifahari, likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho. Rangi nyeusi, na mg'ao wake uhashiria muundo mpya wa kisasa.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari likionyesha viti vya mbele na usukani. Gari hili lina paa ya kioo na linaonekana kuwa katika hali nzuri kabisa.

Gari ndogo lililo pakwa rangi ya chungwa. Nyuma ya gari hilo kuna jengo lenye bango linalo tangaza huduma za bima kutoka morning bird insurance service .

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Magari mengi meusi na meupe, yamepangwa. Kuna maandishi, KOLEOS RAWA AUTO kwenye gari moja.

Hili ni kundi kubwa la magari yaliyopangwa katika maegesho. Hii inaweza kuwa ni eneo la biashara ya kuuza magari au soko la magari.

Magari ya kifahari ikiwemo Lamborghini na Mercedes yaliyowekwa kwenye duka la magari la kisasa. Hii inawakilisha huduma za kifedha na soko za magari.

Hili ni gari jeusi ndani ya duka la magari. Gari hili linaonekana jipya na lenye kungaa . Likiwa katika mazingira ya kisasa yenye sakafu nyeupe na taa nyingi.

Funguo ya gari iliyochanwa kwenye mlango wa gari. Mkono wa mtu unaonekana kwa mbali, ukiashiria kufunga au kufungua mlango.

Hili ni gari ambalo limeegeshwa kwenye eneo la nyasi karibu na miti. Gari lina rangi nyeusi yenye mng'ao wa kijani. Kuna mtu ambaye ako nyuma analishikilia gari hiyo.

Usukani wa gari la zamani likionyesha dashibodi na vifaa vingine. Gari hili linaonekana kuwa lina mfano wa zamani au lenye matumizi mengi na linaonyesha urembo wa magari ya kitambo.

Kuna lori maalum linalobeba magari mengine. Lori hili lina gari aina ya toyota na gari lingine aina ya van likiwa eneo la nje, zikingoja kusafirishwa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine.

Gari hili lina matangazo ya mikopo ya haraka na rahisi pia kuna nambari ya simu na maandishi yanayo elekeza watu kutuma ujumbe mfupi kwenye neno loan kuenda nambari mbili, tatu, moja, nane, tatu ili kupata mkopo.

Gari la kisasa lenye rangi ya fedha limesimamishwa kwenye nyasi. Magari mengine yameegeshwa nyuma yake na miti inaonekana nyuma pamoja na watu.

Mwanaume anauza gari kwa mwanamke. Wote wanafurahi wakitabasamu sana. Mwanaume anaelekeza labda akionyesha sifa za gari. Mwanamke anasikiza kwa makini wako ndani ya chumba cha maonyesho ya gari.

Tairi nne za gari zikiwa zinaoshwa kwa maji yenye shinikizo kubwa. Tairi ya mbele inaonekana kuwa kubwa kwa maji yakimwagwa juu yake.

Hili ni gari aina ya van lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye njia chafu. Milima yenye miamba inaonekana nyuma yake.

Hii ni gari la kisasa lililokuwa limegeshwa usiku mbele ya jengo la Cargo Jet . Hii linaashiria huduma za kifedha kwani gari linaweza kununuliwa kwa mikopo au huduma zingine za kifedha, lakini pia soko la magari.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha usukani, dashibodi na viti. Hii inatoa muonekano wa karibu wa muundo wa ndani wa gari. Ukiashiria unadhifu na hali nzuri ya gari.

Muuzaji wa magari wa Kiafrika akiwa anapeana mkono na wateja wake wa kiasili. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu ikionyesha makubaliano yamefikiwa na biashara imekamilika.

Muuzaji wa magari ambaye ni mwanamke akimtembeza mteja wake ndani ya duka la maonyesho ya magari. Wanaonekana wakiongea huku wakipita kati ya magari yaliyopangwa; ikionyesha mchakato wa ununuzi wa gari.

Lori la kubeba magari, ambalo limebeba magari kadhaa likiwa barabarani. Hii inaashiria biashara ya usambazaji, na uuzaji wa magari kutoka eneo moja kuenda eneo jingine.

Mwanaume na mwanamke wakiongozwa na muuzaji wa magari ambaye anaonekana akiwaelekeza kitu. Wanaonekana wakitembea kwenye chumba cha maonyesho cha magari, huku wote wakiwa wanatazama gari moja.

Gari nyeusi iliyopakiwa kwenye eneo la wazi. Gari hiyo ina namba za usajili ya Kenya na picha inaweza kuwa imepigwa kwenye uwanja wa maonyesho ya magari au eneo la kuuza magari.

Sehemu ya ndani ya gari ikiwemo usukani, viti na dashibodi. Hii inaweza kutumika kama sehemu ya maelezo ya gari linalouzwa ikihusiana na biashara ya magari.

Gari ndogo la abiria au matatu likiwa limeegeshwa nje. Aina hii ya gari hutumika sana kwa usafiri wa umma na picha inaweza kuashiria biashara ya kuuza au kununua magari.

Sehemu ya ndani ya gari ikilenga usukani, dashbodi na viti vya mbele. Gari hili linaonekana kuwa safi na la kisasa likiwa na skrini ya kidijitali na mfumo wa redio.

Sehemu ya nyuma na upande wa gari aina ya Subaru, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Mamba za gari zinaonekana wazi. Ikionyesha kuwa limepakwa rangi ya maroon.

Hili ni gari la zamani aina ya Mercedes Benz lenye milango miwili wazi. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa chini ya banda la kuegesha magari.

Sehemu ya nyuma na upande wa gari likiwa limeegeshwa kwenye barabara lenye lami. Gari linaonekana liko katika hali nzuri na limepakwa rangi ya giza.

Wanandoa wakishikana mikono na mchuuzi wa magari kwenye eneo la kuuza magari. Hii inaashiria mchakato au ununuzi wa gari ambapo mteja na muuzaji wanahitimisha makubaliano.

Gari la kisasa likiwa limeegeshwa barabarani. Nuru za taa za mbele zimewashwa zikiangazia muundo wa kuvutia wa gari hilo.

Haya ni mabasi yanayotengenezwa katika kiwanda yakiwa hayajakamilika. Hii inaashiria mchakato wa utengenezaji wa magari na mabasi makubwa.

Bidhaa nyingi za mboga na matunda zilizopangwa kwa wingi na utaratibu. Hii inaweza kuwa meza ya mauzo katika soko au eneo la wazi ikionyesha aina mbalimbali za mazao mapya.

Kundi la viatu vilivyopangwa juu ya meza huku vingine vikiwa vime tundikwa ukutani. Inaashiria sokoau duka la wazi linalo uza viatu na bidhaa zingine za mitindo .

Hizi ni shanga na mikufu ya asili inayotengenezwa kwa ganda la kauri. Hizi huuzwa kwa soko la wazi kama mapambo ya kiutamaduni.

Eneo lenye soko la wazi ambapo wafanya biashara wanauza mazao kama vitunguu na viazi. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara na wateja wakiwa wamepanga bidhaa zao chini na karibu na lori.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi. Kuna miavuli mingi ya rangi tofauti. Watu wanatembea katikati ya bidhaa nyingi zikiuzwa. Kuna majengo ya soko yanaonekana nyuma.

Katika soko la vyakula, kuna ndizi nyingi zikining'inia. Mboga mbalimbali kama karoti, mahindi na nyanya zimepangwa vizuri. Kuna viazi na matunda mengine.

Nyama iliyokatwa ikiwa imepangwa kwenye kaunta ya duka pia kuna nyama nyingine iliyokuwa imetundikwa kwenye ndoano kuashiria soko la nyama au bucha.

Bidhaa za urembo, zilizotengenezwa kwa shanga. Bidhaa hizo ambazo ni kama bangili, zina rangi ya bendera ya kenya ,zikiashiria utamaduni wa inchi.

Soko la wazi ambapo wafanya biashara wanauza bidhaa zao. Watu wengi wamesimama karibu na bidhaa zilizopangwa kwenye vigari vya kuskuma na nguo zimefungwa kwenye vipao vya chuma.

Soko la barabarani lenye wachuuzi wanaouza viatu na nguo, vilivyoonyeshwa. Hii inaashiria huduma za kifedha, kwani vitu hivi vinauzwa, na huenda vinatengenezwa au kuuzwa kwa mikopo.

Sehemu ya ndani ya soko la matunda na mboga. Kuna meza zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu, viazi, ndizi na mboga za majani ikionyesha mazingira halisi ya soko.

Hili ni soko la ndani lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo sanaa na vitu vya mapambo. Inawakilisha biashara ya rejareja na shuguli za kibiashara zinazofanyika katika soko hilo.

Hili ni soko la mazao, ambapo mboga na matunda yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Huu ni mfano wa shughuli za kibiashara, ndogo ndogo au soko la kawaida ambalo huwakilisha huduma za kifedha kwa jamii.

Rundo la vikombe vya asili vikiwa vimepangwa chini kwenye soko la wazi. Vikombe hivi vya rangi ya hduhurungi vinatumiwa hasa kwa kuhifadhi maziwa.

Jengo refu la ghorofa ambalo lina madirisha ya bluu na kuta za rangi ya kijivu na nyeupe. Jengo hilo linaonekana liko katikati ya jiji au eneo la makazi.

Kundi la majengo ya kifahari yenye rangi tofauti, yakiwa yamejemgwa karibu na ardhi tupu. Inaashiria huduma za kifedha na huduma za mali isiyo hamishika.

Kuna jengo lenye ghorofa mbili lenye rangi angavu. Jengo la chini lina rangi ya njano huku la juu likiwa na rangi ya bluu na paa la kahawia.

Sebule tupu ikionyesha mambo ya ndani ya kisasa. Sebule ina kabati la ukuta lenye marumaru na madirisha makubwa yanayoongeza kwenye bustani.

Hili ni jengo lenye paa la nyasi na kuta za mianzi au mbao. Lilionyesha mtindo wa jadi wa ujenzi. Linaweza kuwa ghala au jengo la makazi likiwakilisha huduma za mali na mjengo.

Nyumba ya ghorofa nne, yenye bango linaloonekana house to rent . Hii, inaashiria, huduma za kifedha, na mahali yasiohamishika.

Nyumba ya kifahari yenye ghorofa moja au mbili ikiwa na bwawa la kuogelea. Hii inaashiria mali isiyohamishika na inawakilisha huduma za kifedha.

Kuna bango la kampuni ya huduma za mali isiyo hamishika. Bango hilo linatangaza huduma zao za kukodisha na kusimamilia majengo, likiwa na namba za simu na anwani ya tovuti.

Nyumba ya ghorofa mbili iliyojengwa kwa mitindo ya kisasa na rangi ya kuvutia. Inawakilisha huduma za mali na majengo yasiyohamishika.

Bango kubwa ambalo limeandikwa FOR SALE la mali inayoitwa Prime Property, kutoka PAM GOLDING PROPERTIES.Kuna nambari za simu za mawasiliano, za Angela na Sharon. Pia kuna anuwani ya tovuti, pamgolding co. ke na inasema, ni An International Associate of Sevills.

Jengo la ghorofa lenye vyumba vya kupangisha .Juu ya jengo kuna bango lenye namba ya simu, na maelezo ya vyumba, likionyesha huduma za upatikanaji wa nyumba .

Hii ni nyumba ya kifahari ya kisasa ambayo imejengwa vizuri. Nje kuna bustani ndogo nzuri ambayo ina mimea ya kiasili ikionyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira.

Nyumba ya kisasa na ya kifahari yenye ghorofa mbili. Nyumba hii ina madirisha makubwa, bustani iliyotunzwa vizuri na barabara ya kifahari ya kupita na magari.

Jengo refu la ghorofa, lenye rangi ya kahawia na nyeupe. Jengo hili linaonekana liko katika eneo la makazi, likionyesha muundo wa kisasa ambapo anga ni ya samawati.

Nyumba ya kifahari yenye muundo wa kisasa na madirisha makubwa. Nyumba hii ina njia ya zege iliyopambwa kwa muundo wa mraba na bustani ndogo.

Nyumba ya makazi yenye tanki la maji katika ua, nje kuna mimea ya asili ya kijani kibichi hii inaashiria mali isiyohamishika na huduma za kifedha.

Nyumba ya kifahari yenye paa la rangi ya kahawia na ukuta wa nje wenye rangi nyeupe. Nyumba imezugukwa na ukuta wa matofali wenye paa ya umeme juu.

Kiwanja tupu kilichozungukwa na nyumba na miundombinu mingine, hii inaweza kuwa ni ardhi ya kuuza au kuchembe ikionyesha huduma za mali na majengo.

Jengo la ghorofa nyingi lenye vyumba vya makazi chini ya anga ya bluu iliyo na mawingu. Hii, linaonekana kuwa jengo la makazi ambalo linaashiria huduma za kifedha na mali isiyohamishika.

Muundo wa ndani wa jengo la kisasa. Inaonyesha madirisha yenye vyuma vya ulinzi na miundo ya chuma iliyoundwa kwa njia ya sasa.

Jengo refu la kisasa linaonyeshwa kutoka chini, likilenga juu kuelekea anga. Jengo hilo lina madirisha na balconies nyingi likiashiria matumizi ya ghorofa au biashara.

Jengo refu la ghorofa lenye maduka na ofisi mbalimbali. Juu ya jengo hilo, limeandikwa Kama's corner's square na kuna mabango ya biashara yanayotoa huduma mbalimbali, ikiwemo phillips college and driving school.

Kiwanja chenye udongo mwekundu na majani makavu. Nyuma yake kuna majengo ya ghorofa na miti ya migomba inaonekana katikati ya uwanja huo.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa ambalo lina madirisha yanayoakisi mwanga unaotoka juu. Angani kuna mawingu meupe.

Jengo refu la ghorofa. Mbele ya jengo hilo kuna bango la for sale likitangaza uuzaji wa nyumba zikiwa na bei ya kuanzia $40,000.

Nyumba ya gorofa mbili iliyojengwa kwa matofali. Nyumba hiyo bado haijakamilika huku inafanya ukarabati na milango ya chuma ikiwa imewekwa.

Hii ni nyumba kubwa ya kifahari iliyozungukwa na bustani ya kijani. Miti na vichaka vinavyopandwa kwa utaratibu. Hii inaashiria mazingira tulivu na safi ya kuishi.

Bango lililotundikwa kwenye mti likitangaza nyumba ya kukodishwa. Tangazo hilo linaeleza kuwa nyumba hiyo ina vyumba vitatu na lina namba ya simu ya mawasiliano huku majengo yakiwa nyuma.

Nanasi zikiwa zimepangwa kwenye meza ya kuonyesha katika duka kubwa. Kuna mabango yanayotoa huduma ya kukata na kufungasha ananasi.

Hii ni jokofu ya kibiashara, ndani ya duka, iliyojaa bidhaa za nyama, zilizopangashwa na zilizogandishwa. Bidhaa hizi, zimepangwa kwa usawa, wenye rafu za chuma, zikionyesha duka au sehemu ya nyama ndani ya duka kubwa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye bidhaa za kuoka, maziwa na matunda na mboga zilizopangwa kwenye rafu na jokovu. Hii inashiria huduma ya kifedha kwa sababu vitu hizi vinauzwa kwa mikopo au huduma zengine za kifedha.

Eneo la sehemu la duka kuu lenye bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo ni pamoja na njugu, maharagwe na vyakula vingine vikavu vilivyowekwa kwenye vyombo vya kioo na kila moja ikiwa na lebo ya bei.

Rafu ndefu zilizojazwa na bidhaa mbali mbali hasa biskuti na vitafuno katika duka kubwa. Hii inaonyesha aina na wingi wa bidhaa zinazopatikana katika maduka makubwa.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, rafu zimejaa chupa mbalimbali . Pia kuna bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Bei ya bidhaa hizo zimeandikwa ikiwa rahisi kwa wanunuzi.

Sehemu ya duka kuu ni eneo la kulipia lenye mfumo wa self check out . Mashine za kulipa zimepangwa karibu na sehemu ya bidhaa zikiwa na ujumbe wa first lane .

Huu ni mlango wa kuingilia kwenye duka kubwa kuna mabango yanayokaribisha wateja na inaonekana kuwa mkokoteni ya ununuzi karibu na mlango.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Rafu zimejaa bidhaa mbali mbali na Kuna mtu mmoja mbele anayehudumiwa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa lenye bidhaa mbalimbali. Kuna bidhaa zikiwemo matunda na mikate, na wafanyikazi wanaonekana wakihudumia wateja.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye rafu ndefu zilizopangishwa. Bidhaa mbalimbali za ngozi na usafi wa mwili. Kuna mabango ya matangazo ya bidhaa hizo.

Sehemu ya bidhaa za cereals , katika duka kubwa. Bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu, kwenye mirija iliyo wazi na chini kuna bei zao.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambayo iko na pombe. Kuna rafu mbili ndefu zilizo na anina nyingi za vinywaji vikali kama vile whiskey na mvinyo.

Wateja wawili, mwanamke na kijana wakiwa kwenye njia ya maduka makubwa wakichagua bidhaa. Wanaonekana wakiangalia vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali ikiwa na troli za ununuzi karibu yao.

Sehemu ya bidhaa za nyama kwenye jokofu la duka kubwa. Kuna nyama mbalimbali, ikiwemo ya kuku na ng'ombe, zote zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio.

Wateja wawili, mwanamke na kijana, wakiwa wanasukuma toroli ya ununuzi kwenye duka kubwa. Njia hiyo imezungukwa na rafu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali ikiwemo chakula na nguo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka la jumla, sehemu ya kulipia bidhaa inaonekana na kuna wateja na wafanyakazi wanaohudumiwa ikionyesha biashara ya rejareja.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, ikiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Bidhaa hizo ni pamoja na furniture , nguo na vitu vya nyumba. Ikionyesha huduma mbalimbali, za duka hilo kubwa.

Sehemu ya bidhaa ya elektroniki katika duka kubwa. Kuna mashine za kufulia zilizo na lebo ya LG na TCL na baadhi zinaonyesha bei zao.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa. Njia ndefu zilizozungukwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbali mbali . Bidhaa zilizopangwa ni pamoja na mafuta ya kupika na vifaa vya elektroniki.

Wateja kwenye counter ya kulipia bidhaa ndani ya duka kubwa ya rejareja, wanaonekana wakilipa bidhaa walizozinunua ikionesha mchakato wa biashara na huduma za kifedha.

Rafu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali hasa sa usafi ndani ya duka kubwa. Hii inaashiria biashara ya rejareja ambapo bidhaa zinapangwa kwa ajili ya wateja kununua.

Hii ni sehemu ya vyakula ya chips na soda katika duka kubwa. Kuna rafu kadhaa zilizojaa mifuko ya chipsi na kando yake kuna vinywaji baridi vikiwa vimepangwa.

Muonekano wa sehemu ya ndani ya duka kubwa, ukiwa na jokofu iliyojaa vinywaji baridi na juisi za matunda. Mbele kidogo, kuna sehemu iliyoandikwa bakery na upande wa kushoto, kuna sehemu ya matunda na mboga.